Mtoto anazungumza na mama yake kupitia kompyuta mpakato. Mama yake anaonekana kuwa na furaha mingi usoni, anatabasamu kwa upendo huku akifurahia kuongea na mwanawe. Kwa kweli teknolojia inachangia pakubwa, kuwapatanisha wapendwa na familia, hata wanapokuwa katika pembe tofauti za dunia.

Msichana shupavu ameshika mpira wa kikapu kwa mikono miwili, macho yake yamekazia kwenye wavu wa goli. Anajiandaa kurusha mpira na kufunga pointi muhimu. Mchezaji mwenzake yuko umbali wa hatua chache nyuma yake, anatazama kwa matumaini. Pembeni mwa uwanja mashabiki wamejaa wakiwa wamesimama huku baadhi wameketi. Macho yote yakimfuata msichana huyo.

Watoto wenye maitaji maalum wana haki sawa ya kupata elimu, kama watoto wengine wote, kwa kuweka miundo mbinu rafiki, vifaa maalum na walimu walibombea. Watoto hawa wanaweza kusaidika kufikia ndoto zao na kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya taifa.